Kundi la watu mbalimbali wakiwa wamekusanyika wanawake kwa wanaume ndani ya eneo kubwa la wazi lililofunikwa kwa turubai nyeupe, kukinga jua na mvua ili kupata huduma ya elimu kutoka kwa mtoa huduma huyo.

Wanafunzi (wanawake kwa wanaume) wa elimu ya watu wazima, wakiwa katika chumba kimoja kikiwa na kifaa juu ya meza, huku wakiendelea kujifunza elimu kwa vitendo.

Wadau mbalimbali, wanawake kwa wanaume, ambao wamekusanyika katika chumba kilichopangwa kwa unadhifu, meza pamoja na viti huku kukiwa na vinywaji, wakiendelea kufuatilia mada kutoka kwa mwezeshaji.

Wanafunzi mbalimbali wa elimu wa watu wazima; wanawake kwa wanaume, wakiwa wanafuatilia maada inayotolewa na mkufunzi katika chumba hicho.

Wanafunzi mbalimbali wanawake kwa wanaume, wakiwa wamevalia barakoa kwa ajili ya kujikinga na maradhi yaambukizwayo kwa njia ya hewa, wakiwa katika darasa kwa ajili ya mafunzo maalumu .

Wanafunzi mbalimbali wanawake kwa wanaume, wa elimu ya watu wazima, wakiwa katika moja ya chumba ambacho ni darasa, chenye madirisha pamoja na meza na viti, huku wakipata elimu kutoka kwa mkufunzi.

Wadau mbalimbali, wanawake kwa wanaume, wa elimu ya watu wazima, wakiwa katika chumba kilicho na samani aina ya meza na viti; vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao na plastiki.

Wanafunzi kadhaa, wanawake kwa wanaume walio kusanyika katika darasa moja huku wengine wakiwa wamekaa chini wakiendelea kufatilia mafunzo yanayo tolewa katika darasa hilo, huu ukiwa ni muendelezo wa kuboresha elimu kwa watu wote.

Eneo la chumba kilicho na ubao, ambacho kimekusanyika watu wengi aina mbalimbali wanawake kwa wanaume wa elimu ya watu wazima wakiendelea kupata somo kutoka kwa mtoa elimu.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wanawake kwa wanaume, wengine wakiwa wamevalia sare huku wakiendelea kuangalia mafunzo kwa vitendo yanayotolewa na mmoja wa mtoa mada aliyesimama mbele. Huku kukiwa na aina mbali mbali ya taa.

Watu kadhaa wanawake kwa wanaume wa elimu ya watu wazima, wakiwa wamevalia barakoa ndani ya eneo la chumba kimoja, chenye samani aina ya viti na meza, zilizotengenezwa kwa kutumia mbao na chuma.

Wanawake kadhaa wa elimu ya watu wazima wengine wakiwa wamevalia mavazi ya asili, huku wanawake wawili wakiendelea kutoa mafunzo hayo kwa vitendo.

Eneo la darasa lenye samani aina ya meza na viti vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao. Huku wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiendelea kujifunza katika darasa hilo.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiwa katika eneo la wazi; lililo na viti na ubao mbalimbali huku wakiendelea kupata somo au mafunzo kutoka kwa watoa mada katika eneo hilo.

Wanafunzi kadhaa wanawake kwa wanaume wa elimu ya watu wazima wakiwa katika chumba kimoja kilicho na samani aina ya meza na viti, zilizotengenezwa kwa kutumia mbao na chuma na plastiki, huku mkufunzi akiendelea kutoa elimu kwa wanafunzi hao.

Wanafunzi mbalimbali, wanawake kwa wanaume wa elimu ya juu, wengine wakiwa wamevalia sare, huku wakiwa wanaendelea kupata ujuzi au mafunzo kutoka kwa moja ya mtaalamu huyo ambaye ameshikilia taa.

Chumba nadhifu kilichopangwa vyema samani aina ya meza zilizotengenezwa kwa kutumia mbao, huku kukiwa na watu kadhaa wanawake kwa wanaume, wakiendelea kufuatilia vyema mtaalam anayetoa elimu mbele yao.

Wadau mbalimbali wanawake kwa wanaume wa elimu ya watu wazima wakiwa katika chumba nadhifu kilicho na: marumaru, mapazia ya rangi ya kijani, pamoja na bango; mezani kukiwa na vipeperushi kadhaa pamoja na kompyuta mpakato.

Eneo la chumba, kilicho na makabati yaliyosheheni aina nyingi na mbalimbali za vitabu kwa ajili ya kujisomea, huku kukiwa na mwanamke mmoja anayeendelea kuangalia na kuchagua aina ya kitabu anachokihitaji.

Eneo la nje la shule ya awali yenye michezo mbalimbali ya watoto, eneo hili likiwa limezungukwa na majengo mbalimbali ya shule hiyo, huku wanafunzi wakiendelea na michezo.

Eneo la wazi la shule ya awali likiwa limezungukwa na majengo kadhaa ya shule hiyo pamoja na mitimiti, huku kukiwa na michezo iliyozungushiwa uzio kwa ajili ya kuwavutia wanafunzi wa elimu hiyo ya awali.

Eneo la wazi la nje la shule ya awali, likiwa na michezo ya aina mbalimbali kwa ajili ya kuwavutia watoto katika shule hiyo, huku kukiwa na majengo kadhaa ya madarasa yaliyozunguka eneo hili.

Eneo la nje la shule ya awali, likiwa pembezoni mwa mitimiti pamoja na majani. Huku kukiwa kumeegeshwa aina mbalimbali ya michezo, kwa ajili ya kuvutia wanafunzi wa eneo hilo.

Eneo la nje la wazi la shule ya awali lililo na michezo kadhaa, iliyopo katika eneo hilo huku pembezoni kukiwa kumezungukwa na miti na majengo mbalimbali.

Eneo la shule la awali, likiwa na picha mbalimbali na ukuta mweupe pamoja na pinki, huku kukiwa na mwanamke aliyeko katika mlango wa darasa hilo.

Mwalimu wa elimu ya msingi akiwa amevalia nadhifu baibui pamoja na ushungi, huku akiwa katika ubao kuandika kwa ajili ya wanafunzi wake.

Wanafunzi wa elimu ya msingi wakiwa katika darasa lenye samani aina ya meza na viti hivyotengenezwa kwa kutumia mbao, huku kukiwa kuna ubao wenye maandishi pamoja na ukuta uliojaa picha wakati huo huo mwalimu akiendelea kutoa darasa.

Kabati la samani ya mbao lililotengwa katika sehemu maalumu, lililowekwa vitabu kwa ajili ya mahitaji ya kujisomea na ya kuwahudumia wanafunzi wa shule ya msingi.

Kitabu cha shule ya msingi kilicho nakishiwa kwa maandishi na picha mbalimbali, kikiwa katika samani aina ya meza iliyotengenezwa kwa kutumia mbao.

Eneo la shule ya msingi lenye mandhari tulivu ya kuvutia, kwa ajili ya kujisomea. Huku likiwa limezungukwa na miti mirefu kwa ajili ya kivuli pamoja na wanafunzi katika eneo hilo, na magari ya wageni pamoja na walimu.

Eneo la shule ya msingi lenye mandhari safi na tulivu, likiwa lina: nyasi za rangi ya kijani, mitimiti mifupi; huku kukiwa kumezungukwa na majengo ya shule hiyo ya msingi yenye picha mbalimbali.

Eneo la nje la elimu ya msingi, likiwa na mandhari tulivu yenye miti ya kivuli pamoja na majengo pembezoni, huku wanafunzi kadhaa wakikatisha katika eneo la shule hiyo.

Chumba maalumu cha shule ya elimu ya msingi, kilicho na ubao mweusi na mweupe, ramani, madirisha chenye marumaru sakafuni, samani aina ya viti na meza zilizotengenezwa kwa kutumia mbao, plastiki pamoja na chuma.

Chumba cha eneo la darasa la shule ya elimu ya msingi, likiwa na ubao mweupe ulio nakishiwa maandishi kadhaa kuarifu elimu ya msingi huku mwalimu mwanamke aliyevalia nadhifu akiwa amesimama mbele ya ubao huu, ameshika makaratasi.

Chumba chenye ubao pamoja na picha mbalimbali, huku kukiwa na samani aina ya viti na meza, ambazo zimekaliwa na wanafunzi wakiendelea kupata masomo, kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele yao.

Michezo mbalimbali ya watoto iliyopo katka eneo la shule yenye mandhari ya kuvutua, lililozungukwa na miti mbalimbali mirefu kwa mifupi pamoja na majani ambavyo ni rafiki kwa elimu ya msingi.

Wanafunzi wa elimu ya msingi waliovalia sare maalumu wakiwa katika darasa lenye marumaru, ubao mweusi ulionakishwa kwa maandishi mbalimbali wakiwa wamekalia samani aina ya viti na meza vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, huku wakiendelea kupata elimu kwa mkufunzi aliyepombele yao.

Aliyevalia nadhifu, akiwa katika ubao mweusi ulioandikwa huku akiendelea kutoa mada kwa ajili ya wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Eneo la wazi la shule ya elimu ya msingi likiwa na miti mingi ya kivuli, pamoja na kupendezesha mandhari hiyo, huku kukiwa na majengo kadhaa yaliyozunguka eneo hili pamoja na wanafunzi wakikatiza katika eneo la shule hii.

Mwalimu mwanamke, mtu mzima aliyevalia kinadhifu ambaye amesimama mbele ya ubao uliotengenezwa kwa kutumia mbao, huku akiwa ameshika chaki kwa ajili ya kutoa elimu kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Eneo la nje la shule ya msingi, ikiwa limezungukwa na majengo mbalimbali na miti pamoja na milango na baraza ya eneo hilo, huu ukiwa ni muendelezo wa mazingira bora kuboresha elimu ya msingi.

Aina ya kitabu cha elimu ya msingi, kikiwa juu ya samani aina ya meza; iliyotengenezwa kwa kutumia mbao. Kitabu hicho kilicho na picha aina mbalimbali na maadishi kwa ajili ya kumfahamisha mtumiaji au mwanafunzi juu ya elimu hiyo.

Kitabu cha elimu ya msingi kikiwa na picha na maaandishi kadhaa kuharifu aina ya elimu iliyopo katika kitabu hicho.

Eneo la nje la wazi la shule ya msingi, likiwa limezungukwa na majengo yashule hiyo pamoja na miti mbalimbali mirefu kwa mifupi yakupamba mandhari ya eneo.

Karatasi jeupe la mtihani wa elimu ya msingi lenye hesabu kadhaa pamoja na picha huku likiwa limesahihishwa tayari kwa matokeo.

Kitabu kilichopo juu ya meza, cha shule ya elimu ya msingi, kikiwa na maandishi na picha kadhaa, kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi kwa vitendo.

Eneo la shule ya msingi, lenye mandhari tulivu pamoja na mazingira bora, huku likiwa limezungukwa na majengo mbalimbali. Huu ukiwa ni muendelezo wa elimu bora na malezi mazuri kwa wanafunzi wa elimu hiyo.

Eneo la nje la wazi la shule ya elimu ya msingi; likiwa na miti kadhaa mirefu kwa mifupi na majani yaliyokatwa vyema, huku pembezoni kukiwa na majengo ya elimu hiyo ya msingi.

Kitabu cha shule ya msingi, kikiwa juu ya samani aina ya meza, iliyotengenezwa kwa kutumia mbao, huku kitabu hicho kikiwa na picha kadhaa, ikiwa ni muendelezo wa masomo kwa njia ya picha katika elimu ya msingi.

Eneo la shule la maktaba katika moja ya shule za sekondari, ambalo limewekwa masanduku yaliyotengenezwa kwa mbao, kwa ajili ya kupangia vitabu mbalimbali vitakavyohitajika kwa ajili ya walimu na wanafunzi kujisomea, na kuboresha elimu katika mahitaji ya elimu ya sekondari.

Wanafunzi wa kike wa shule ya sekondari walioketi katika darasa lenye marumaru, wamekalia samani zilizotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na chuma huku wakiendelea kufanya mitihani yao.

Eneo la shule ya sekondari lenye marumaru pamoja na samani kadhaa, ikiwemo meza na viti ambazo zimetengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na chuma, huku zikiwa zimekaliwa na wanafunzi wanaofanya mitihani pamoja na wakufunzi wa kike na wa kiume.

Wadau mbalimbali wa elimu ya sekondari, wakiwa katika eneo mojawapo la shule hiyo huku wakiendelea kufurahia na kuonyesha aina mpya ya vitabu vya mitaala vilivyotoka kwa ajili ya masomo ya elimu hiyo.

Kitabu cha elimu ya sekondari kilichonakshiwa kwa maudhui, kinachopamba jina la kitabu pamoja na picha ya watu wakielekeza kufanya elimu ya vitendo ya somo hilo.

Chumba cha eneo la shule ya sekondari likiwa na marumaru huku likisheheni samani kama meza na viti vilivyotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na mbao eneo hili lenye madirisha ya kutosha kwa ajili ya wanafunzi kujisomea

Wanafunzi wawili wa shule ya sekondari waliovalia sare, wakiwa katika chumba cha maktaba, kilichojaa vitabu mbalimbali kwa ajili ya kujisomea.

Mwalimu au Mkufunzi akiwa nje ya eneo la darasa, huku akiwa ana ubao wenye picha na maandishi kadhaa, akionyesha mafunzo ya vitendo katika elimu hiyo ya sekondari.

Chumba maalumu kilichotengwa kwa ajili ya kuendeshea mafunzo kwa njia ya vitendo kwa wanafunzi wa elimu ya sekondari, kikiwa na vifaa maalumu kwa ajili ya kuendeshea masomo hayo kwa vitendo.

Chumba cha bweni cha wanafunzi wa elimu ya sekondari, vikiwa vimepangwa vyema vitanda na meza, vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao na chuma.

Eneo la wazi la nje la shule ya sekondari, likiwa mkabala na madarasa, huku likiwa na meza kadhaa zilizo na mitihani juu yake, huku wanaume wawili wakiwa na makaratasi kuarifu uendeshwaji wa mitihani katika eneo hilo.

Eneo la bweni la shule ya elimu ya sekondari, likiwa limewekwa kwa unadhifu vitanda vingi, pamoja na sare za mashuka ya wanafunzi wa eneo hilo.

Eneo la wazi la nje la shule ya sekondari, lililo na majengo kadhaa pamoja na nyasi kuzunguka eneo hilo zilizoathiriwa na jua, pamoja na kamba iliyopita kutundika nguo za wanafunzi wa shule hiyo.

Eneo lenye mandhari tulivu na nadhifu la shule ya sekondari likiwa na jengo la shule hiyo pamoja na miti pembezoni na gari huku maua mbalimbali yakiwa yamenakshi jengo hilo.

Chumba maalumu cha elimu ya sekondari, kilichotengwa kwa ajili ya kuendesha mafunzo kwa njia ya vitendo, kikiwa na meza zilizotengenezwa kwa kutumia mbao na chuma, huku kukiwa na vifaa maalumu kwa ajili ya kuendeshea mafunzo hayo kwa vitendo.

Chumba nadhifu cha eneo la shule ya sekondari, kilichowekwa vifaa mbalimbali kwaajili ya kufanya majaribio ya elimu ya vitendo katika eneo hilo.

Walimu wawili mwanamke na mwanaume, wakiwa ndani ya ofisi katika eneo la shule ya sekondari huku wakiendelea kusahihisha madaftari kadhaa ya wanafunzi wa shule hiyo.

Kitabu cha shule ya sekondari cha somo la baiolojia kikiwa na rangi ya njano, kijani pamoja na nyekundu. Huku kikiwa na picha ya mwanamke na mwanaume mbele ya jalada hilo.

Wadau mbalimbali wanawake kwa wanaume ambao wamesimama mbele ya darasa lililo na ubao mweusi, pamoja na samani aina ya meza na viti zilizotengenezwa kwa kutumia mbao na chuma, huku wakiendelea na zoezi la kuhakiki mitihani kwa ajili ya watahiniwa.

Wanafunzi waliovalia sare za shule wa elimu ya sekondari wakiwa katika chumba kimoja cha maktaba kilicho na vitabu vya aina mbalimbali huku wakiendelea kuchagua vitabu hivyo kwa ajili ya kujisomea.

Eneo la wazi la nje la shule ya elimu ya sekondari likiwa na madarasa kadhaa huku nje kukiwa na thamani aina ya meza na viti zilizotengenezwa kwa kutumia mbao. Eneo hili limezungukwa na miti ya aina mbalimbali.

Chumba cha maabara cha eneo la shule ya sekondari likiwa na madirisha kadhaa, ubao pamoja na viti na meza na mashine kadhaa zikiashiria eneo kwa ajili ya mafunzo ya vitendo.

Kitabu cha shule ya sekondari ya somo la kemia, likiwa na rangi kadhaa zilizonakshi jalada hilo, kama nyekundu, zambarau pamoja na mtu aliyechorwa kuonyesha mafunzo kwa vitendo ya somo hilo.

Mwalimu wa elimu ya sekondari aliyeko katika chumba cha darasa chenye samani aina ya meza na viti, vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao na chuma, huku akiendelea kusahihisha madaftari kadhaa akiwa amevalia barakoa.

Wasomi wa elimu ya juu wanaume wakiwa na mkufunzi wao katika darasa lenye marumaru ubao pamoja na samani aina ya viti na meza ambazo zimetengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na chuma.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa katika moja ya chumba cha darasa chenye ubao na samani aina ya viti na meza vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na chuma, wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi kuendelea kupata elimu kutoka kwa mkufunzi.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa wamekusanyika katika chumba chenye viti na meza huku kukiwa na mtaalamu mbele yao kwa ajili ya kutoa somo.

Wanafunzi wa elimu ya juu wanawake kwa wanaume, wazungu kwa waafrika. Wakiwa wameketi katika viti vilivyomo ndani jengo nadhifu, viti vyenye rangi nyekundu ndani ya jengo, huku wakiwa wamemzunguka mkufunzi kwa ajili ya kupata elimu.

Wanafunzi wa elimu ya juu wanawake wakiwa wamevalia sare za mavazi yao mmoja akiendelea kutoa huduma ya kunyoa mwanaume mmoja. Hii inaashiria mafunzo stadi yanayoendelea katika chuo hicho.

Wahitimu wa elimu ya juu, wanawake kwa wanaume waliovalia sare ya mavazi huku wakiwa nje ya eneo hilo, lenye mandhari ya kijani kibichi na miti mbalimbali.

Mwanafunzi wa elimu ya juu mwanamke aliyesimama katika darasa lenye ubao mweusi, huku akiendelea kutoa mafunzo kwa vitendo katika darasa lenye wanafunzi wa elimu ya msingi.

Wanafunzi kadhaa wanawake kwa wanaume wakiwa katika darasa lenye viti na meza. Wengine wakiwa wameshika kompyuta mpakato wakiendelea kuonyeshana jambo katika kifaa hicho.

Wanafunzi wanawake kwa wanaume wa elimu ya juu wakiwa katika eneo la nje la shule hiyo, huku wakiwa na vifaa mbalimbali ikiwemo simu na kompyuta mpakato wakiendelea kujadiliana maswala kadhaa ya elimu.

Wanafunzi wa elimu ya juu, waliovalia mavazi ya sare, huku mmoja akiendelea kutoa mafunzo ya vitendo kwa kumnyoa mteja au mwanafunzi aliyeketi katika kiti.

Wanafunzi wa elimu ya juu wanawake kwa wanaume wakiwa katika chumba maalum ambacho kuna ubao pamoja na samani aina ya viti na meza walizotumia kukalia kukiwa na mkufunzi akiendelea kutoa elimu.

Mtoa mada akiwa ndani ya darasa lililo na wanafunzi wa elimu ya juu, wanawake kwa wanaume waliokalia viti na meza wakiendelea kufuatilia elimu inayotolewa.

Chumba cha ofisi cha eneo la elimu ya juu, kikiwa na makabati yaliyo sheheni aina mbalimbali za vitabu, huku kukiwa na kiongozi aliyeketi katika kiti pamoja na meza ya mbao, huku kukiwa na majarida mbalimbali juu ya meza hiyo.

Wanafunzi wa elimu ya juu, wanawake kwa wanaume wakiwa katika chumba cha shule hiyo huku wakiwa wamekalia samani aina ya meza na viti zilizotengenezwa kwa kutumia mbao, mkufunzi akiendelea kutoa mada kwa wanafunzi hao.

wanafunzi mbalimbali wa elimu ya juu wanawake kwa wanaume wakiwa wamekalia viti vya plastiki katika chumba cha maktaba chenye vitabu mbalimbali kwa ajili ya kujisomea na kuongeza maarifa.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa na vitendea kazi aina ya kompyuta mpakato vilivyowekwa juu ya meza kwa ajili ya kujisomea, na ikiwa ni muendelezo wa kupata maarifa katika vitendea kazi hivyo.

Chumba cha darasa kilicho na madirisha pamoja na samani aina ya meza na viti zilizo kaliwa na wanafunzi wanawake kwa wanaume wa elimu ya juu huku wakiendelea kufatilia somo linalotolewa mbele yao na mtaalamu wa elimu hiyo.

Wanafunzi mbalimbali wa elimu ya juu wanawake kwa wanaume wakiwa wamevalia barakoa kwa ajili ya kuwakinga na maradhi yaambukizwayo kwa njia ya hewa, wakiwa katika chumba nadhifu huku mtoa mada au mkufunzi akiwa amesimama mbele yao kuendelea kutoa elimu ya jambo fulani.

Eneo la darasa la shule ya elimu ya juu likiwa na wanafunzi mbalimbali, wanawake kwa wanaume waliokalia samani aina ya meza na viti vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na chuma; mbele kukiwa na mtoa mada aliyembele ya ubao mweupe.

Chumba kilichopangiliwa vyema na nadhifu, samani aina ya viti na meza vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao na chuma, huku wanafunzi mbalimbali wakiwa wameketi kwa ajili ya kufanya mtihani; ambapo mkufunzi au msimamizi amesimama pembezoni kuwezesha zoezi hilo.

Mkufunzi au mtoa mada aliyepo mbele katika shule ya wanafunzi wa elimu ya juu, huku wanafunzi hao wakiwa wameketi katika darasa lenye samani aina ya viti na meza, vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao na chuma.

Wanafunzi wa elimu ya juu wanawake kwa wanaume, wakiwa katika chumba kilicho na samani aina ya meza na viti ambavyo wametumia kukalia, huku wakiendelea kufuatilia elimu inayotolewa na mkufunzi.

Mwalimu mwanaume aliyesimama mbele ya darasa nadhifu lenye marumaru na madirisha mapana, huku kukiwa na wanafunzi mbalimbali wanawake kwa wanaume, wa elimu ya juu wanaoendelea kufuatilia mada inayotolewa.

Wanafunzi mbalimbali wanawake kwa wanaume, wakiwa wamekusanyika katika chumba maalumu aina ya maktaba chenya wahudumu wawili mbele, pamoja na makabati yaliyojaa vitabu mbalimbali kwa ajili ya kujisomea, ikiwa ni mwendelezo wa kuongeza maarifa.

Wanafunzi wanawake kwa wanaume wa elimu ya juu walioketi katika chumba kilicho na samani aina ya meza na viti zilizotengenezwa kwa kutumia mbao, huku wakiwa wameshika madaftari na kalamu kwa ajili ya kunakiri mambo kadhaa yanayotolewa na mtaalamu mbele yao.

Wanafunzi mbalimbali wanawake kwa wanaume walioko katika chumba kilicho pangiliwa vema samani aina ya viti na meza, zilizo tengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na chuma huku wakiendelea kujisomea.

Chumba cha darasa chenye madirisha yenye upana kiasi ikiwa na samani aina ya viti na meza zilizotengenezwa kwa kutumia mbao, huku zikiwa zimekaliwa na wanafunzi mbalimbali wanawake kwa wanaume wa elimu ya juu, wakiemdelea kupata mafunzo kutoka kwa mkufunzi mbele yao.

Wanafunzi walioko katika chumba cha bweni cha elimu ya sekondari, huku bweni hilo likiwa na vitanda kadhaa pamoja na kabati kwa ajili ya kupangia nguo zao.

Mkufunzi mwanaume mtoa mada akiwa mbele ya darasa la wanafunzi wa elimu ya juu, ambao wametulia kuendelea kupata elimu kutoka kwa mtu huyo.

Mtoa mada mwanaume wa elimu ya juu aliyesimama mbele ya darasa lililo na samani aina ya viti na meza, vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao na chuma huku kukiwa na wanafunzi kadhaa wanaofatilia somo wanawake kwa wanaume.

Mkufunzi au mtoa elimu wa elimu wa elimu ya juu, akiwa katika darasa lililo na ubao mweupe na samani aina ya meza na viti. Huku kukiwa na wanafunzi mbalimbali wanawake kwa wanaume, wa elimu hiyo ya juu, wakiendelea kufuatilia somo.

Mkufunzi mwanamke aliyevalia nadhifu katika chumba chenye ubao, huku akiwa anaendelea kutoa mafunzo au mada kwa wanafunzi kadhaa waliokalia viti katika chumba hicho cha elimu ya juu.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kiume waliopo katika darasa lililo pembezoni ya jengo refu la ghorofa, huku wakiwa wamekalia thamani aina ya meza na viti, vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao na chuma, wakiwa na kompyuta kuendelea kujifunza mambo.

Wanafunzi mbalimbali wa elimu ya juu wanawake kwa wanume wakiwa katika darasa moja huku wakiendelea kupata mafunzo kutoka kwa wakufunzi na vifaa mbalimbali kama kompyuta mpakato.

Chumba maalumu nadhifu kilicho na marumaru na taa nyingi huku kukiwa kumepangwa samani aina ya viti na meza, wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa wamekaa kwa kufanya mitihani yao.

Wanafunzi wa elimu ya juu, wasichana kwa wavulana wakiwa katika majadiliano. Huku wengine wakiwa na kompyuta mpakato pamoja na madaftari na kalamu.

Wanafunzi mbalimbali wa elimu ya juu (wanawake) wakiendelea kupata elimu kutoka kwa mtoa mada au mwalimu mwanaume aliyesimama katika chumba kilicho na ubao mweupe.

Wanafunzi wa ngazi ya elimu ya juu, wanawake waliovalia sare aina ya tisheti za rangi ya machungwa na nyeusi, wakiwa wameketi katika viti. Huku kukiwa na mtoa mada aliye mbele, aliyevalia vazi jeupe, akitoa maelekezo kwa njia ya vitendo.

Wanafunzi mbalimbali, wanawake kwa wanaume wa elimu ya juu wakiwa ndani ya darasa lililo na ubao mbele yake huku kukiwa na mtoa mada akiendelea kutoa elimu kwa wanafunzi hao.

Wanafunzi wanawake kwa wanaume wa elimu ya juu wakiwa nje ya darasa katika eneo la wazi lililozungukwa na majengo ya chuo hicho, huku wakiwa wanabadilishana mawazo na wengine wakipata maarifa kutoka katika kompyuta mpakato.

Mwanafunzi mmoja mwanamke wa elimu ya ufundistadi aliyevalia sare ya mavazi ya bluu, huku ameshika kifaa maalumu kwa ajili ya mafunzo kwa njia ya vitendo. Huu ukiwa ni mwendelezo kwa ajili ya kuwakwamua wanafunzi kuweza kujiajiri.

Wanafunzi wa shule ya ufundi stadi wanawake kwa wanaume, ambao wamevalia sare ya mavazi ya bluu, wakiwa wameshikilia meza iliyotengenezwa kwa kutumia mbao, huku mtoa mada akiwa ameshika kifaa maalumu kuendeleza utoaji wa elimu kwa njia ya vitendo.

Wanafunzi wa shule ya ufundi stadi (wanaume) wakiwa katika chumba maalumu chenye vifaa mbalimbali kwa ajili ya kuendeshea mafunzo hayo kwa vitendo. Huu ukiwa ni mwendelezo wa kuandaa kwa ajili ya kukabiliana na soko la ajira kwa kujiajiri wenyewe.

Wanafunzi wanawake kwa wanaume, waliovalia barakoa na miwani maalumu, huku wakiwa katika chumba kilicho na vifaa kwa ajili ya kuendeshea mafunzo yao kwa vitendo. Huu ni muendelezo wa kuwakwamua vijana au wanafunzi katika soko la ajira kwa kujiajiri wenyewe.

Mtu mmoja mwanaume aliyevalia mavazi ya sare pamoja na barakoa akiwa ndani ya gari. Huu ukiwa ni muendelezo wa mafunzo ya vitendo katika elimu hii ya ufundi stadi; ikiwa ni pamoja na kuwakwamua, kujiendeleza na kujikwamua katika soko la ajira kwa kujiajiri wenyewe.

Mwanafunzi mwanaume alievalia kofia, tisheti na saa akiwa ameshika kifaa kwaajili ya mazoezi ya vitendo, huu ukiwa ni muendelezo wa kuandaa wanafunzi hawa kukabiliana na soko la ajira kwa kujiajiri wenyewe.

Wanafunzi mbalimbali wa shule ya ufundi stadi, wameketi katika chumba chenye vifaa maalumu, huku wakiendelea kutumia nyenzo hizo kwa ajili ya mafunzo kwa njia ya vitendo. Huu ukiwa ni mwendelezo kwa ajili ya kuwakwamua kuweza kujiajiri wenyewe.

Wanafunzi mbalimbali, wanawake kwa wanaume wa elimu ya ufundi stadi wakiwa katika darasa maalumu, wakiwa wamekalia samani aina ya meza na viti zilizotengenezwa kwa kutumia mbao, huku wakiendelea kufuatilia mada inayotolewa mbele yao.

Mwanafunzi wa shule ya ufundi stadi. Mwanaume aliyevalia mavazi maalumu ya sare, huku akiwa ameshika kifaa kwa ajili ya muendelezo wa mafunzo hayo ya vitendo.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi, wakiwa katika eneo la mafunzo huku kukiwa na nyumba inayojengwa, wakiwa wamevalia mavazi maalumu. Huu ukiwa ni mwendelezo katika kuwasaidia kuweza kukabiliana na soko la ajira kwa kujiajiri wenyewe.

Chumba maalumu cha mafunzo ya ufundi stadi, kikiwa na wanafunzi huku wakiwa na vifaa aina ya kompyuta, wakiendelea kupata mafunzo hayo kwa njia ya vitendo, huu ni muendelezo katika kuwakwamua kuweza kukabiriana na soko la ajira kwa kujiajiri wenyewe.

Wanafunzi mbalimbali wa shule ya ufundi stadi waliovalia mavazi ya sare maalumu wakiwa katika chumba chenye vitendea kazi, huku wakiendelea na mafunzo kwa njia ya vitendo, elimu hii ni muendelezo wa kuwa kwamua katika soko la ajira kwa kuwa wezesha kujiajiri wenyewe.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wanaume waliovalia mavazi ya bluu ya sare, huku wakiwa ndani ya chumba maalumu chenye vifaa mbalimbali kwa ajili ya muendelezo wa mafunzo hayo kwa njia ya vitendo.

Wanafunzi mbalimbali, mwingine akiwa amevalia barakoa wakiwa katika karakana moja huku wakiendelea na mafunzo ya gari huu ukiwa ni mwendelezo wa kuwawezesha wanafunzi wa ufundi stadi kujikwamua kwa kujiajiri wenyewe.

Wanafunzi wa shule ya ufundi stadi wakiwa katika chumba maalumu cha kufanyia mazoezi kwa njia ya vitendo, huu ukiwa mwendelezo kwa ajili ya kuwakwamua kuweza kujiajiri wenyewe bila kusubiri kuajiriwa.

Chumba maalumu kilichozungukwa na majengo marefu kwa nje, ambacho kimejaa vifaa maalumu kwa ajili ya kuendeshea mafunzo ya ufundi stadi, huku wanafunzi waliovalia sare ya mavazi wakiendelea na majaribio au mafunzo kwa njia ya vitendo.

Mwanafunzi mwanamke, aliyevalia sare pamoja na kitambaa. Akiwa katika chumba maalumu chenye vifaa mbalimbali, huku akiendelea na mafunzo kwa njia ya vitendo. Huu ukiwa ni muendelezo wa kuwakwamua wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi kujiajiri wenyewe.

Wanafunzi wa shule ya ufundi stadi, wakiendelea kufuatilia kwa makini mafunzo yanayotolewa kwa njia ya vitendo. Huu ukiwa ni muendelezo wa kuwakwamua na kuwawezesha kujiajiri, bila kutegemea ajira serikalini.

Wanafunzi wanaume waliovalia mavazi maalumu ya sare wakiwa katika chumba chenye vitendea kazi maalumu, huku wakiendelea kufuatilia elimu inayotolewa kwa njia ya vitendo mbele yao, huu ukiwa ni mwendelezo wa kuwakwamua kwa ajili ya kukabiliana na soko la ajira.

Wanafunzi wa shule ya ufundi stadi, wawili mwanamke na mwanaume waliovalia sare za bluu, wakiwa ndani ya chumba kwa ajili ya kufanya mafunzo kwa vitendo, huku wakiwa wameshikilia vifaa maalumu vya kuendelea na masomo hayo.

Wanafunzi wa shule ya ufundi wakiwa wamevalia sare na wengine na wakiwa wamevaa barakoa, kwa ajili ya kujikinga na vumbi linalotokana na samani wanazotengeneza kwa njia ya vitendo.

Wanafunzi mbalimbali waliovalia mavazi ya sare waliopo katika chumba kimoja cha shule ya ufundi stadi huku wakiendelea na mafunzo kwa vitendo wakiwa wameshika vifaa maalumu kwa ajili ya murndelezo wa masomo hayo.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wakiwa katika chumba kilicho na vifaa maalumu huku wakiwa wameshika vitendea kazi hivyo, kuendelea kujifunza elimu kwa vitendo ukiwa ni mwendelezo wa kuwakwamua katika soko la ajira kwa kuwezesha kujiajiri wenyewe.

Wanafunzi mbalimbali wapo katika chumba chenye vifaa maalumu aina ya kompyuta huku wakiendelea na mafunzo kwa njia ya vitendo huu ukiwa ni mwendelezo wa kuwakwamua kuweza kukabiliana na soko la ajira kwa kujiajiri wenyewe.